Eneo la kubadilishia betrii za pikipiki za umeme likionekana jengo dogo lenye rangi ya orenji kwa pembeni wakionekana wanaume wawili wakiwa wameshikilia pikipiki zao, zenye rangi ya njano wakiwa wamevaa fulana za njano pamoja na bluu wakionekana kubadilisha betrii za pikipiki.